Mwanamke ameketi kwenye kiti akitazama kompyuta yake. Anafanya mkutano wa video na watu wengine ambao wanaonekana kwenye skrini kubwa. Inaonekana mwanamke huyu anafundisha au anawaeleza kwa njia ya mtandao.

Mwanamke ameketi kwenye sehemu nyeupe akitumia kompyuta ndogo. Mikono yake iko kwenye kompyuta ikichapa kitu kwenye kibodi. Mwanamke huyu amevaa fulani nyeupe na suruali ya jeans ya bluu.

Watoto kadhaa wanatumia vifaa vya uhalisia pepe wanapokuwa darasani. Msichana mmoja akiwa katikati anafurahia sana akicheka na mikono yake imeshika kifaa hicho.

Mwanamke kijana anaonekana akiwa amesimama kwenye kituo cha treni ya moshi, akitumia kifaa cha kielektroniki au tableti. Ana nywele zilizojaa na amevaa miwani.

Mvulana ameketi mbele ya kompyuta akitumia mkono wake kushika kitu kwenye meza. Skrini ya kompyuta imejaa picha ya watu wengine, kuashiria kwamba wanafanya mkutano wa video .

Mtoto mdogo amevaa vipokea sauti na ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Anatumia mikono yake kuandika kwenye kibodi na amefungua kitabu pembeni. Kompyuta inaonyesha programu inayofanana na jukwaa la masomo ya mtandaoni.

Uwanja wa michezo wenye nyasi bandia unaonekana. Watoto kadhaa wanacheza kwenye bembea za rangi tofauti. Bembea hizo zimepangwa kwa jozi na watoto wanafurahia kucheza. Uwanja huu umezungukwa na uchoraji wa ukutani wenye mandhari ya nafasi.

Hii ni maktaba iliyojaa vitabu vingi, vikiwa vimepangwa kwa rafu ndefu za mbao. Rafu hizo zimetengwa na nafasi za kupitia. Watu kadhaa wamekaa kwenye meza ndogo, wakisoma au wakifanya utafiti.

Chumba hiki kina mpangilio wa kisasa kikiwa na jiko dogo, dawati na kitanda. Dawati la kusomea lina kompyuta na kiti cha ofisi. Upande wa kulia kuna meza ya jikoni na vifaa vya kupikia.

Katika chumba kidogo cha kulala, kuna kitanda kidogo kikiwa na godoro, lililo funikuwa na kitambaa chenye miraba ya rangi nyekundu na nyeusi. Karibu na kitanda kuna mto mueusi, chumba hicho kinaonekana kuwa tupu na kina dirisha dogo ukutani.

Meza kubwa, ndefu na ya duara imewekwa katikati ya chumba cha mkutano. Imepambwa na viti vyeusi na vya ngozi pande zote mbili. Kuna televisheni iliyoning'inizwa kwenye ukuta wa kushoto na board nyeupe upande wa kulia.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara ukiwa na viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu, viti hivyo viko kwenye ngazi vikiwa vimetazamana na eneo la mbele, kila kiti kina meza ndogo ya kuandika ukumbi huu unaonekana kuwa tupu.

Kitanda kidogo kiko kwenye chumba, kikiwa na godoro na mashuka ya rangi mbalimbali. Shuka ya kitanda ina rangi nyeusi na nyeupe kama pundamilia, huku mito ikiwa na rangi nyingine.

Katika basi, abiria kadhaa wamekaa wakitumia vifaa vyao vya elektroniki. Wanaume wengi wanatumia kompyuta ndogo na simu. labda wakifanya kazi au wanaburudika. Mwanamume mmoja amekaa mbele akiwa amevalia koti la rangi ya chungwa anatumia kompyuta yake.

Chumba cha kulia chakula kipo tupu, kikiwa na meza na viti vingi. Viti na meza vimepangwa kwa mistari mirefu, vikiwa tayari kwa wageni. Dari ya chumba hiki ina mabomba marefu yanayopita katikati.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanashindana katika uwanja wa ndani. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya machungwa anajaribu kumtoka mpinzani wake aliyevaa jezi ya bluu. Mchezaji wa bluu anajaribu kumzuia mpinzani wake kwa bidii.

Katika maabara ,wanafunzi watatu au zaidi wamevaa makoti meupe wakifanya majaribio ya kielektroniki. Wanafunzi hawa wamekusanyika karibu na meza yenye vifaa na waya zilizounganishwa.

Basi la shule lenye rangi ya manjano limeegeshwa barabarani. Upande wa basi kuna maandishi yanayosomeka St. Marys School. Pia kuna nembo ya shule hiyo iliyochorwa karibu na maandishi.

Watoto wawili wakiwa wamevalia fulana nyekundu wanacheza mpira wa mguu na mwalimu wao. Mwalimu wao amevalia fulana ya blue iliyoandikwa coach na anawasimamia watoto hao.

Katika jumba kubwa lenye viti vyekundu kuna wanfaunzi wengi wameketi wakisikiliza mhadhiri au mzugumzaji. Wanafunzi hao wote wamevaa sare zinazofanana.

Uwanjani kuna kikundi cha vijana wakiwa wamekaa chini kwenye nyasi, wakisikiliza maelekezo kutoka kwa mkufuzi wao. Mkufuzi huyo amesimama mbele yao akiwaelekeza kwa kutumia mikono na ishara.

Chenye vitanda viwili vya orofa vilivyotengenezwa kwa chuma cheusi, kuna dawati la kusomea la mbao lenye viti viwili vyeusi na droo ndogo juu yake. Hiki huenda ni chumba cha kulala cha wanafunzi au cha wageni.

Chumba cha maabara kimepangwa tayari kwa ajili ya majaribio ya kisayansi. Kuna safu ya vituo vya kazi kila kimoja kikiwa na bomba la maji na sehemu ya kuunganisha gesi. Katika moja ya vituo kuna kichomeo cha bunsen kinachowaka na moto mkali.

Kundi la watu limekusanyika katika eneo la wazi wakishuhudia mtu akifaya shuguli ya upandaji mti. mwanaume mmoja amevali akofia ya buluu na shati jeupe na anatoa mmea kutoka kwenye udongo huku wengine wakitazama kwa umakini.

Kundi la wanafunzi wakiwa wamevalia sare nyeupe wanashikilia bango lililoandikwa Elimu Scholarship Programme, wanasimama mbele ya watu wazima ambao wanaonekana kua viongozi na walimu.

Kuna kundi la watoto wakiwa wamevaa mavazi ya mahafali wakiwa wamesimama kwenye mstari. Wote wameinua mikono yao juu kwa pamoja kana kwamba wanashangilia au wanajibu swali.

Droo ya mbao imegewanywa katika sehemu ndogo, kila sehemu ikiwa na jalada la mafaili, vifaa hivi vya kuhifadhia vimepangiliwa vizuri na baadhi ya sehemu vimewachwa wazi.

Jengo ndogo limepambwa kwa mchoro mkubwa wa safina ya Nuhu ukutani. Katika mchoro huu, meli mkubwa inaonekana katikati, imezungukwa na wanyama wengi kama vile tembo, twiga, na ndege.

Kundi la watoto wamevalia sare za shule wamesimama jukwani wakiwa wameshikilia vyeti vyao mhubiri amesimama kwenye limbari na anazungumza kupitia mikrofoni.

Wanawake wawili wameketi kwenye meza yenye chakula. Mmoja wao amevaa kofia nyeusi ya upishi na aproni ya buluu, na mwingine ana kitambaa cha manjano kichwani na aproni ya kahawia.

Wanafunzi kadhaa wako na vyombo vya kupikia nje. Wanafunzi watatu wa kiume wanaonekana wakiwa na ndoo ya rangi ya chungwa, mmoja wao akishikilia bomba la maji na wawili wengine wakimwaga maji kutoka sufuria.

Wanawake kadhaa wamesimama nje, wakichonga matunda na mboga. Mwanamke mmoja anatumia grater ya rangi ya chungwa kukata karoti. Wengine wamesimama nyuma yao wakitazama.

Kikundi cha watu wakiwemo vijana na watu wazima wameketi na kusimama juu ya mwamba kubwa. Wengi wao wametabasamu na wengine wanaonyesha ishara ya furaha kwa mikono yao.

Meza ndogo imewekwa nje na juu yake kuna mirundo ya pakiti za noodles zilizopakiwa. Pakiti hizo zina rangi tofauti na baadhi yao zimepangwa kwa mistari miwili. Kando ya noodles , kuna pakiti za aina nyingine ya chakula na mabaki ya chakula.

Kundi la vijana na watu wazima wamesimama pamoja na kushikilia vyeti na tuzo. Wanafunzi wawili wa kike wameshika vyeti na medali shingoni. Mvulana mmoja ameshikilia kombe kubwa la dhahabu.

wanafunzi wengi wamekaa kwenye madawati yao wakiwa wametulia na kila mmoja amewekewa umbali na mwengine wengi wao wametabasamu na wanaonekana wako tayari kufanya mtihani au darasa

Mwanaume anakaa kwenye bench nje huku akiongea kwenye simu yake anatumia simu kwa sauti akituia kipaza sauti huku amevaa miwani nyeusi anashika mkongojo mweupe na mweusi ambao ni ishara kwamba huenda ana matatizo ya kuona.

Kijana mchanga ameketi kwenye dawati, akitabasamu na kutoa ishara ya sawa kwa mikono yake. Yuko mbele ya kompyuta ndogo na amevalia fulana ya rangi ya waridi.

Mtoto mwenye ulemavu amekaa kwenye piano akicheza. Anatabasamu kubwa usoni akionyesha furaha. Mtoto huyo amevalia fulana nyeupe na koti jekundu. Anaonekana akifurahia kucheza muziki kwenye piano.

Katika darasa lenye wanafunzi , msichana mmoja mdogo ameketi kwenye dawati. Anaonekana amejikita katika mawazo yake huku ameshika kalamu mdomoni. Karibu naye kuna wanafunzi wengine wanajaribu kujikita kwenye kazi zao.

Katika darasa lenye wanafunzi wengi wakiwa wameketi kwenye madawati, mwalimu anasimama mbele yao. Wanafunzi wote wameelekeza macho mbele ya darasa. Hao wote wanaonekana kuwa wametulia na wanafanya kazi zao.

Darasani mwalimu anawasiliana na wanafunzi kwa kutumia lugha ya ishara, mwanamke mmoja anafanya ishara kwa mikono yake akimjibu mwalimu huku wanafunzi wengine wakikaa nyuma wakifuatilia.

Msichana mdogo amevaa T-shirt ya rangi ya manjano na miwani ya njano. Anashikilia na kusoma kitabu kilichowazi kwenye jarada la waridi. Tabasamu la upole usoni mwake linaonyesha furaha.

Kundi la la wanariadha linashikilia hundi kubwa ya mfano. Wote wamevalia sare zinazofanana zenye rangi nyekundu kijani na nyeusi. Mwanariadha mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akishikilia hundi hiyo pamoja na wenzake.

Darasani kuna watoto wengi wameketi kwenye viti vyao, wakiwa wamepanga duara. Wanafunzi hawa wamemzunguka mwalimu wao, ambaye ameketi katikati. Wengi wa watoto wanaonekana kuwa wazuri na wenye furaha, huku wengine wakiwa wametulia wakisikiliza mwalimu.

Mwanamke mmoja akiwa amevalia mavazi ya masomo ya rangi ya blue na nyekundu. Anamvisha mwenzake kofia ya maafali. Mwanafunzi huyu aliyemaliza masomo yake anainama huku akivalishwa kofia.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye madawati darasani wakifanya kazi zao. Wanaangalia karatasi zao na baadhi yao wanaandika au kujaza fomu. Mwanafunzi mmoja amekaa mbele akiwa amevaa kofia ya rangi nyekundu huku mwingine akitazama chini.

Mwanamke kijana anatabasamu huku akifanya kazi ya kurekebisha gari. Anashikilia spana kubwa na anarekebisha chini ya gari ambalo limenyanyuliwa. Anafanya kazi ya ufundi, mitambo na anaonekana mwenye furaha na kuridhika na kazi yake.

Kundi la watu wanaume na mwanamke mmoja wamesimama pamoja na kujadili jambo. Wote wanashikilia karatasi na inaonekana kama wanasoma hati au ramani. Mwanaume mmoja amevaa kofia na amesimama katikati ya kundi.

Katika darasa hili mwanafunzi mmoja amevaa koti lenye rangi ya kahawia. Ameketi kwenye kiti na meza iliyounganishwa. Ameshikilia daftari lililo wazi mikononi mwake na anaonekana akiangalia kitu fulani kwa umakini mkubwa.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia sare za bluu za Boltech Training Institute wamekaa darasani wakifuatilia somo. Mwalimu amevaa koti jeupe, amesimama mbele yao akiwaelekeza kitu. Kila mwanafunzi amekaa kwenye kiti na meza huku baadhi yao wakionekana wakichukua maelezo.

Wanafunzi watatu wamekusanyika karibu na kompyuta wakisoma au kujifunza kiti. Wote wanaangalia skrini ya kompyuta kwa umakini mkubwa huku mmoja wao akionyesha kitu.

Kikundi cha watu kimekaa kwenye viti vyeupe chumbani, wakisikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao. Mzungumzaji mkuu amesimama mbele yao, akielekeza umakini kwa hadhira. Baadhi ya washiriki wametoa daftari zao na waandika huku wengine wakimakinika kusikiliza.

Kikundi cha vijana wamekaa kwenye meza ndefu wakijifunza. Wanaume hawa wote wamevaa makoti ya buluu wakijishughulisha na kutengeneza simu. Baadhi yao wameshikilia vifaa vidogo na wengine wanaangalia maelekezo kwenye karatasi.